Mjengo hili ni nyumba ambayo maji inaweza kuwa inachotwa ama kuuzwa. Tunaona tanki ikiwa imeegezwa juu ya nyumba hilo, na kuna mfereji ambayo watu wanatumia kuchotea maji.

Ninaona watu wawili, mwanaume na mwanamke mmoja wao ni mgonjwa, na mwenzake ni daktari, ambaye anajaribu kumdunga sindano, kwa mkono wake wote wakiwa na barakoa.

Mtu huyu anaonekana kuwa mganga kwa sababu anajaribu kukata miti kutengeneza dawa. Pia shingoni amevaa kitu kinachoonekana kinatumiwa na waganga.

Naona dawa ambayo yameekwa kwa meza pamoja na sindano ile ya kudunga watu. Dawa hii ina uwezekano ni ya kutibu measles na kudungia watoto wachanga. Iko imeekwa kwa matayarisho ya kuweza kupeana chanjo hii.

Muhudumu amechukua sindano na kudungia kwenye dawa ya vaccine iliyo kwenye chupa ambayo ametoa dawa hiyo ili aweze kudungia kwenye mgonjwa.

Hapa ni hosiptali na naona daktari wa meno akiwa anang'oa meno wa huyu mgonjwa ambaye amelala akiangalia juu ama amefungua mdomo wake.

Mama huyu ambaye amesimama amevaa kanzu nyeusi na ako katika maeneo ambaye ukame umezidi. Miti zimekauka na kila mahali kumejaa mchanga. Tunaona chini pia minofu ya wanyama ambao wamefariki kutokana na makali ya jua

Hii ni dawa ya kukinga mwili vitamin D-3 ambazo ni tembe za meza, ili ipee nguvu mwili ya mifupa na viongo vingine vya mwili.

Muhudumu huyu wa hosipitali anajaribu kutoboa meno ya huyu mgonjwa ambaye anamulika n aile mwangaza inayotumika kuikausha meno yake.

Haya ni dawa ya kukinga measles, mumps na virusi vya rubella yanayo tumika kwa watoto chini ya miezi kuna mbili. Kando yake ni sindano ambayo itatumika kutoa hiyo dawa

Tunaona jengo kubwa la ghorofa iliyo poromoka, kando yake, tunaona watu wanaojaribu kuthakmini hali halisia na kusaidia iwapo kuna majeruhi wakuokolewa.

Barabara hili limejaa maji mengi kutokana na mvua kubwa ilionyesha hapa, kuna watu wanosafiri wengi wao wametoa viatu kwa miguu ili waweze kutembea ndani ya maji wengine wakienda upande mwingine wakiwa wamevaa viatu vya gumbooti .

Daktari huyu ameshika dawa kwa mkono yake akiwa kando ya mama huyu, anajaribu kupea chanjo hii kwa mtoto ambaye ameshikwa na mamake kwa mdomo.

Hapa ni shambani ambao kuna mimea yamepandwa, kuna mtu amevalia sare za kujikinga mwilini na pia machoni, huku akinyunyuzia dawa mimea hizo.

Tunaona polisi watatu na raiyaa wawili wakiwa wamevalia barakoa na wao wako na makaratasi yaliyobandikwa pamoja na gunia yaliyo chini ambayo yanaendelea kubandika haya magunia hili yaeleweke.

Hapa tunaona chupa mbili yaliyo na dawa ya yellow fever na iko na dawa, kando yake ni sindano itakayo tumika kutoa hiyo dawa ili ikadungwe kwa mtu anayehitaji.

Hapa ni hospitali ambapo tunaona wahudumu wa afya watatu, wakijaribu kushughulikia mgonjwa huu, ambapo amelazwa chini akiwa anangaliwa na upande wa meno yake.

Hapa tunaona mama ambaye amekomaa akiwa sehemu ambapo maji yametekwa ya matumizi. Yeye ana nawa mikono huku ametabasamu. Kulingana na maji hayo masafi ambaye wameipata.

Mama huyu yuko hospitali na anaonekana na tabasamu akiinua mtoto wake mchanga. Yeye ametoka kujifungua na ndio maana ako pale katika kitanda na amevalia nguo ya wagonjwa katika hospitali hii.

Wamama hawa wanaonekana kuokota na kukusanya taka taka ,wakitumia vijiti huku wakijaribu kuichoma taka taka ama uchafu huo.

Duka hili linaonekana kuuza vitu mingi tofauti tofauti yale virojorojo ya kuongeza kwa chakula. Yamepangwa kwenye ukuta kwa shelfu pia kuna picha ya mchoraji hapo chini yake.

Msichana huyu mdogo yuko hospitalini na daktari amesimama na kumshika mkono huku akijaribu kumuuliza maswali na pia kujaribu kuangalia mzizi katika mkono wake.

Hapa tunaona daktari wa macho akiwa na mgonjwa wake huku amewekaa kifaa cha kupima kiwango cha shida ya macho mbele ya huyo mgonjwa ili atahimidi kiwango cha shida yake.

Hizi ni dawa ambazo zimewekwa kwa meza zikiwa kwa chupa ndogo. Dawa hizi ni zile za kudunga mtu na kunayo shindano pia ambayo iliyo kwa meza pamoja na barakoa.

Muhudumu wa afya amejaribu kuangalia meno ya mgonjwa wake huku akiwa amemuuliza afungue mdomo akiwa yeye amevalia barakoa kwenye uso wake.

Hii ni chombo cha kupimia joto mwilini, imeekwa kwa meza na kando yake ni dawa kadhaa kama kumi ambayo haijafunguliwa. Inakusudika kutumika.

Tunaona wamama wawili ambao wako kwenye kisima isiyo kuwa mbali wakijaribu kuchota haya maji kwenye mitungi, sehemu hii ni sehemu ya ukame kulingana na inavyoonekana.

Ninaona mtu anayekaa kama mganga akiwa na vitu zake za kutumia. Kuna machupa yaliyo na madawa na vitu tofauti tofauti kwa mikebe, na pia kunayo calabash .

Sehemu hii ni sehemu ya kuosha mkono sana wakati mtu ametoka msalani. Mtu amesimana na kuekelea mkono wake ili achote sabuni atakayotumia kuoshea mikono yake kwenye bakuli hilo la maji.

Hizi ni aina za tembe zinazo saidia kujenga mwili na kuongeza damu kwa mwili inayoitwa Folic acid iliyoko na madini muhimu yanayosaidia mwili kukua.

Dawa hii ambayo ni ya kukunywa ni ya azenthromyzine ambayo inatolewa kwa mkebe wake huku ikionyesha maelezo ya jinsi ya kutumia dawa hii.

Hapa tunaona machupa tofauti tofauti ambayo yamewekwa madawa tofauti. Kando hua na bango inayo andikwa jina la daktari, nambari yake na aina ya magonjwa yanayotibiwa na hii daea. Pia kuna baiskeli imeekezwa kando yake.

Ninaona mwanadada aliyekatika sehemu ya hospitali ambapo watoto wachanga hua wanawekwa ili wapate matibabu na pia kuangaliwa kwa kina. Yeye anajaribu kumshughulikia na kumuangalia mtoto huyu mchanga.

Huyu ni mnyama aina ya ngamia na imelala chini kwa mahali mna jangwa kwa maana hakuna nyasi na kumekauka sana na mnyama anaonekana amelewa ni mlekevu kutokana na makali ya jua.

Hapa ni wanafunzi watatu waliovalia sare yanayo fanana wakiwa wameeka barakoa kwa mapua zao. Wako katika mahali pa kunawia mikono ambapo kuna sabuni zimeekezwa na tapi zinazo pitisha maji.

Tunaona watu wawili ambao wamesimama kwa kupiga mapicha. Mmoja wao ni mama ambaye ni mhudumu wa afya. Mwingine akiwa ni mwanamume aliye na ugonjwa wa ulemavu wa mguu. Inaonekana kwamba anafanyiwa mazoezi.

Dawa hii ambayo tunaiona hapa imeandikwa ni dawa ya kuongeza mambo na ngono, dawa hiyo imewekwa kwa kibuyu nyeupe huku mbele yake kukiwa na machupa mengine kadhaa.

Hapa tunaona barabara na kuna ajali imefanyika. Kunayo moto inawaka na gari ambalo limeharibika, kando yake ni gari ya petroli na watu wamesimama kando kupiga picha na ni hatari sana.

Sehemu hii katika hosiptali huekwa watoto wachanga wanaozaliwa ili kuhudumiwa zaidi. Naona watoto wanne hawa, wanahudumiwa na wahudumu wawili wa afya kuangalia maelezo yao katika mwili.

Tunaona mhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa na koti nyeupe, anajaribu kutoa dawa akitumia sidano kwenye chupa ili apee huyu mama na mtoto anayeshikwa na mama huyo.

Tunaona barabara ambalo limekatika kutokana na mvua kubwa ambayo imesababisha mafuriko. Watu hao wamesimama kando juu wameshindwa kuvuka upande mwingine ule.

Hii ni uwanja wenye mimea kadha wa kadha, ukiwa na mtu anayeonekana kunyunyizia mimea hiyo dawa ikitumia mashine ya kisasa inayopiga dawa mahali kubwa, yeye pia amejikinga akiwa amevaa barakoa.

Naona wanadada wawili ambao wamesimama kando ya gari. Wao wamevalia glovu kwa mikono zao pia wakavalia barakoa kwa mapua yao.

Hapa tunaona barabara iliyojaa maji maji mengi sana kutokana na mvua au mafuriko. Kuna majamaa ambao wanajaribu kuendesha pikipiki yao ndani ya maji huku wengine wakibeba abiria, kunayo pia gari ambayo inatembea kwenye maji hii.

Hospitali ambapo wauguzi hawa wanaangalia kina mama wajawazito pamoja na wale watoto wachanga ambao wamezaliwa. Wao wamewekwa kwa vitanda mahalum huku na mama mjamzito anajaribu kuelezea taarifa.

Tunaona moto kubwa unaowaka na unachoma nyasi kwa kasi pamoja na mvua. Tunaona watu wawili wamekuja ili kudhibiti moto huu kwa kunyunyuzia maji ama dawa ya unga.

Tunaona hapa jengo lililoporomoka na gorofa. Kando yake ni watu ambao wanakimbia pale kuiangalia. Wengine wao wakiwa na simu wakijaribu kupiga picha jengo hilo.

Ninaona nyumba ambayo iko na watu wawili wamama, mmoja wao anaonekana kuwa na kitabu akimpea maelezo huyu mwenzake. Nyumba hii iko na televisheni, kitanda na manguo ambayo yamewekwa sehemu tofauti tofauti yakiwa yamepangwa.

Hapa ni hospitalini. Tunaona wahudumu wawili wa afya na mgonjwa ambayo ameketi chini huku amewekwa kitu kwa mkono ili kuweza kuangalia shinikizo la damu katika mwili yake.

Mahali hapa kunaonekana kuwa na ukame mingi sana. Tunaona kuwa miti na nyasi yameweza kukauka kutokana na ukali ya jua na pia kuna mawe mingi yamekusanyika kando.

Hawa ni wahudumu wa afya ambao wanapeana chanjo. Wanaonekana kupatiwa dawa watakao tumia na pia kupewa maelezo ya mambo wanayotarajia kufanya wakati huo.

Tunaona muhudumu wa afya mwanaume akiwa anapea chanjo kupitia mdomo mtoto mdogo ambaye ameshikwa na mamake wakiwa foleni kupokea hizo dawa.

Hapa tunaona kibanda iliyoko kwenye uwanja ama barabara yenye wameweza kuweka mapambo tofauti tofauti ya shingo na sehemu nyingine. Pia ina vibuyu zilizo na bidhaa kadhaa hii inaonyesha ni dawa mzee huyo amesimama kando na kujaribu kuelezea mambo hizi.

Hii ni choo ya umma ambayo imejengwa mahali hapa, tunaona mtu akiwa nje ya lango hili akiwa na nia ya kuingia ndani yake. Iko katika uwanja huu msafi na mahali pale tunaona majengo makubwa, kuonyesha hapa ni town .

Hayo ni dawa tofauti tofauti yanayo tumika kusaidia mwili kwa njia moja au nyingine. Kuna dawa ya kutoa usumbufu mwilini pia ya kusaidia kuponyesha mifupa au misuli.

Tunaona watu kadhaa wamama pamoja na watoto ambayo wametembea na vibuyu vya kuchota maji pamoja na wilibaro. Eneo hili laonekana kuwa na ukame ndio maana watu wanaenda mbali kuenda kuchota maji hayo.

Watu hawa wanaoenekana kupiga magoti ama kuinama huku wakiwa wameinua mikono yao yote mbili juu. Pia hawa kila mtu amevalia barakoa wakiwa katika eneo hili.

Mhudumu huyu wa afya ako na sindano mkononi na chupa ya dawa, yeye anajaribu kutoa hiyo dawa katika chupa hiyo na amevalia barakoa akiwa tayari kudunga hiyo.

Kuna mama ambayo amepeleka mtoto hospitali ili aweze kuchanjwa, mhudumu huyu wa afya anaendelea kumdunga huyo mtoto huku wenzake wakiwa wamesimama pale kando.

Tunaona wahudumu watatu wa afya pamoja na mama mzee mwenye ameketi kwa kiti wakijaribu kudungulia vitu kwenye sikio lake la kusaidia kuskia hii unamaanisha kwamba wanasherekea siku ya wale watu hawangeweza kuskia .

Hapa ni barabara ambayo tunaona gari kubwa la Lori imeanguka chini. Mbeleni pale ni pia gari ya lori la shule linaoneka. Kuna mvua kubwa inaonekana mafuriko ya maji ndo inasababisha haya.

Haya ni machupa nne ambayo yako na dawa zile za kudunga virusi zinazotokana na measles, mumps na rubela ya wanaochanjwa.

Hapa ni nje ya majengo ya nyumba ambapo kunaonekana kuwa kulikuwa na mafuriko makubwa, maji yametapakaa kila mahali, kuna mama hapa na mtoto wanaotembea ndani ya maji.

Watu hawa wanaonekana wakinyunyuzia dawa sehemu hii ambayo inakaa kama soko ama mahali watu wanaita vyakula tofauti, wamevalia sare zao mzuri za kujikinga huku wakiwa na pampu wakinyunyuzia dawa sehemu hiyo kwa minajili ya kusafisha ama kuuwa wadudu

Hapa ni mto ambao uko na maji mengi, kuna watu wanaotaka kuvuka mto huu, mmoja wao amebeba mwenzake kwa mgongo akijaribu kumvukisha kwenye hii maji.

Shamba hili limepandwa mimea na tunaona watu sita ambao wamevalia sare nzuri ya kujilinda wakiwa wamebeba mitungi kwa mgongo. Wanaonekana wakinyunyizia dawa shamba hili.

Hii ni boti ambalo liko kwenye maji, kukiwa na mtu anayejaribu kuisafirisha mizigo na matandiko yake kwenye boti hii. Yeye akiwa anasukuma.

Hapa ni hospitali ambapo watu hulazwa, kuna mgonjwa mmoja ambaye anaonekana kuumia kwenye mguu maana damu yanaendelea kutoka. Yeye anazidi kupokea matibabu kama wale wengine.

Jamaa huyu anaonekana kuvalia nguo nyingi ya kujikinga, mikono ameweka glovu na kuzuia pia upande wa mdomo na mapua. Mkononi amebeba mashine anayotumia kunyunyiza dawa katika eneo hilo.

Muhudumu huyu ameshika dawa kwa mkono na ilioko kwa chupa. Na pia ako na sindano itakayotumiwa kudunga ama kutoa hiyo dawa kwenye chupa hilo

Hizi ni tembe za dawa za aina tofauti ambazo zimetolewa kwenye mikebe yao na zikaekwa kwa vifuniko kuna na tembe za kapsuli, za refernon na zingine tofauti aina tatu pia za kumeza nyeupe.

Hapa tunaona magari ya aina ya tuk tuk ikijaribu kuvuka barabara iliyofurika zaidi na maji. Huu upande mwingine ni mhudumu wa bodaboda ambayo amebeba abiria kwa mgongo wake wote wakijaribu kuvuka.

Mtu huyu ameshika kwa mkono yake chupa mbili iliyo na dawa ya kukunywa. Pia ako na tembe mbili za kumeza pale na kadi inayoonyesha jina ya hospitali, inaitwa Emmanuel county clinic.

Majengo haya yanaonekana kushika moto na kuchomeka mno. Moto huu ni mkubwa na inaonyesha kuleta uharibifu mkubwa sana.

Eneo hili ni eneo lenye janga na ukame na jua. Tunoana nyumba yenye nyasi iliyojengwa kutumia manguo na pia kando ama nje ni mtungi ya maji na miti iliyokauka.

Hii ni mandhari ya shule, ambapo tunaona wanaume wawili wamesimama nje ya choo, huku wameweka sehemu ya kunawa wakati mtu wametoka msalani.

Hapa ni hospitalini ambapo tuna muona mhudumu hapa akishughulikia mgonjwa kwa kumweka dawa na kumdunga eneo la mkono pale nyuma akishughulikia mgonjwa mwingine pia.

Dawa hizi zimewekwa kwa chupa nne tofauti tofauti na ziko na matumizi tofauti kwa mwili. Kuna vitamini D3, vitamini K12 na hii inayoitwa Iron pamoja na vitamini B3 pia. Inasaidi kukinga rotuba kwa mwili.

Mtu huu anaonekana kuwa na ugonjwa wa uvimbe kwenye mkono wake. Mhudumu huyo wa afya anajaribu kuiangalia na kutoa hizo vitu zimeleta uvimbe mkononi mwa huyo.

Watu hawa wamesimama kwa foleni huku wakiwa na bidhaa kwa mikono, kando yao ni mtungi na vitu inakaa wanapangia laini kupewa msaada.

Chupa hii ya plastiki hupatikani sana hospitali na huweza kupewa mgonjwa ili aweke mkojo wake ndani ili apimwe na kujulikana ugonjwa aliyo nayo.

Barabara hii ambayo gari zinatumia imefurika mno inaonekana kuwa inanyesha naona kando yake ni watu pia ambao wako na mwavuli. Mvua huu umesababisha mfuriko wa hali ya juu.

Tunaona maandishi yanayoandikwa Dental care kuashiria kwamba hapa ni hosiptali ya kutibu meno, pembeni kule tunaona televisheni iliyowekwa kwa ukuta.

Hii ni idara ya unicef. Tunaona kando yake kutani box kadhaa zimepangwa na kuna mtu mwenye amevalia apron nyeupe anajaribu kupeana maelezo kwa watu waliosimama kando yake.

Hapa tunaona hosiptali, kunao daktari wawili na mgonjwa mmoja, huyu mgonjwa amepanua mdomo ishara kwamba anadungwa sindano kwenye meno ili iweze kuganda.

Mtu huyu ambaye yuko hapa amevalia sare za kujikinga na pia akakinga uso yake na kitu spesheli, anaonekana kunyunyizia dawa jumba hili kwa ukuta.

Tunaona dawa ya aina tofauti yameekwa kwa meza pamoja na maji iliyooko kwa glasi na paketi ingine ambayo imeandikwa plant, imewekwa kwa matayarisho ya kuweza kumeza.

Hapa tunaona mtu ambaye ako na majeraha ya kichwa akiwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali. Yeye anaendelea kupata mhudumu ya hayo majeraha

Hii ni jengo ambalo linaonekana kupeana huduma za afaya. Tunaona watoto wawili mkubwa ni msichana mdogo ni mvulana. Wanajaribu kunawa mikono mahali hapa ambapo wamewekwa maji kwa ndoo.

Hapa tunaona mhudumu wa afya ambaye ako hapo akipeana chanjo kwa mtoto mdogo aliyeshikwa na mamake kando yake ni pia watu ambao wamesimama wakitizama huku wamevaa barakoa na mwingine amevaa shati ya kuonyesha chanjo wanayopeana.

Mama huyu amesimama mahali hapa akiwa mbele ya mitungi mengi ambayo yamepangwa kwa laini pia kule tunaona watoto wadogo wanajaza mitungi ambayo wamekaa huko mbele na wanaonekana kuchota maji.

Tunaona msitu ambao kuna moto kubwa inayochoma miti na imeweza kusambaa kwa eneo kubwa. Na hii moto inapowaka inaonekana kwamba ni majira ya jioni.

Mhudumu huyu wa afya anapea mtoto chanjo, ya polio kwa mdomo, mama yake amemshika huyu mtoto, anapopatiwa dawa hizo. Huyu amejikinga pia kutokana na usafi, huku wenzake wakipiga picha hali hii.

Hapa ni hospitali na sehemu ya kutibu wagonjwa anaangalia mgonjwa amelazwa pale chini akiangalia mdomo yake moja ni daktari amevalia nyeupe na huyu mwezake ni msaidizi amevalia viazi la samawati.

Mwanaume kibuyuu ameweka dawa ijae lita tano . Dawa hii inatumiwa kwa wagonjwaka aliyekua na kifafa na inasaidia wao kuweza kukinga mwili zao.

Tunaona mhudumu wa afya ambaye ni daktari akijaribu kusaidia mgonjwa aliye tatizo la jino . Yeye amefungua mdomo ili meno yake yakaguliwe.

Hapa ni hospitali ambapo tunaona mhudumu wa afya akidunga mguu mtoto mchanga sana ambaye ameshikwa na mama yake. Mtoto huyu amedungwa kwenye mguu wake.

Hapa tunaona kikundi cha watu, wakiwa wamama ambao wameketi kenye uwanja. Mbele yao ni mama ambaye amesimama anayeonekana kama mhudumu wa afya, anajaribu kuwazungumzia na kuwapa maelezo.

Mhudumu huyu ambaye ni mwanamme amekuja na dawa yake akitembea vijiji ili kuwapa watu chanjo, mahali waliopo bila kuenda hospitali. Yeye anafanyia chanjo hii kwa uwanja.

Hapa tunona bango ambalo limeandikwa nambari yake daktari wa mapenzi, daktari anayerudisha nguvu za kiume na kufunga mke au mume dhidi ya hawala. Amepeana pia namba yake, na kando kuna mtu amesimama. Bango hili limefungiwa kwenye mti.

Dawa hii ni chanjo ambayo hupatiwa watoto na husaidia kwenye ugonjwa wa measles, mumps na ukiwa na virusi vya rubella na taifohidi, hii ni Moja ya madawa ambayo serikali inapeana uchanjo wa watoto wadogo.

Hapa tunaona mgonjwa ambaye amelala kitanda na kunayo wahudumu wa afya wawili, mmoja anasaidia kutibu meno huku mwingine akimsugua msaidizi wa kumulika na kutoa mate mdomoni.

Tunaona daktari akiwa na shindano, kando yake ni mtoto mdogo ambayo ametoka kudungwa dawa kwenye mkono wake wa kushoto.

Hapa tunaona watu wa tabaka mbalimbali wamesimama katika mahali kuna mfereji na mitungi, yaonekana kwamba wanazindua upatikanaji wa maji na wanakijiji wako pale pia wakipiga picha.

Hapa ni hospitali katika sehemu ambayo watoto wachanga ambao wamezaliwa huekwa ili waweze kuangaliwa zaidi na wahudumu wa afya. Kuna wahudumu wawili ambao wanaonekana na kuwashugulikia hawa watoto.

Ni wahudumu wa afya ambao wamesimama wakiwa wamevaa sare inayofanana ya koti na shati wameshika simu mkononi kuonyesha ishara kwa watu wanaowapiga picha.

Hapa tuaona watu watano wamevaa nguo spesheli ya kujikinga. Mmoja wao amebeba pump kwenye mgongo akinyunyizia dawa matandiko au malazi yaliyo chini katika kampuni ya USAID

Hapa tunaona wamama watatu walioketi kwa viti na wengine wawili, mmoja amelala chini mwingine akimguza kwenye tumbo. Mama huyu mwenye analala anaonekana ni mjamzito ambapo anakaguliwa tumbo yake na huyu mwenzake.

Tunaona jengo la ghorofa kuu ambayo limeporomoka, watu wengi wamekuja hapa kujiangalilia na wamekusanya, wengine wakijaribu kujizolea machuma na vitu kadhaa katika eneo hii, naona pia askari wa usalama akiwa hapa.

Hapa tunaona daktari ambaye amesimama na mhudumiwa ama mgonjwa ambaye ameketi, huku akipewa maelezo na daktari. Kando yao kuna meza ambayo yako na faili ama makaratasi.

Mahali ambapo watu wanaangaliwa ama kukaguliwa meno yao. Wanafanya huduma hiyo bila malipo na mama mmoja amelazwa kwa hiyo kitanda ili akaguliwe mdomo wake.

Hapa kuna watu wawili. Mmoja wao ni daktari na mwingine akiwa mgonjwa. Wako katika sehemu ya kuangaliwa meno katika hospitali. Anaonekana kumwelezea huyo mwanadada chenye kinafaa wangalie.

Tunaona watu wawili ambao wamevalia sare ya manjano na pia wamejikinga kila mahali ya mwili yao na pia uso wakimwaga kutoka kwa vibuyu vitu ambayo inakaa kemikali kwa kibuyu hii kubwa nyeusi.

Ninaona aina kadhaa ya dawa ya miti shamba ambayo yamewekwa kwa meza na vibuyu ama mikebe yaliyo kando. Pia kuna panga imewekwa hapo na kuna mtu ameketi pale pale.

Hizi ni dawa ya virusi aina ya measles, mumps na rubella ambayo yanakusudia kuchanjia watoto. Kando yake ni sindano ya kutumiwa na dawa hizo.

Hii ni shamba la mahindi ambapo tunaona kuna mahindi yanaelekea kuiva na kuna wadudu wengi sana wamekaa kuvamia mahindi hiyo na ni tahadhari kubwa sana kwa maana wanaiangamiza.

Mhudumu huyu wa afya ambaye ni mama, amejaribu kudunga na sindano dawa kwenye chupa ili aweze kutia ama kidungia mgonjwa wake .

Hii ni aina ya dawa ya capsules ambayo imewekwa kwenye chupa. Huyu jamaa aliyeshika dawa anajaribu kumwaga dawa hayo tembe kwa mkono kusudi aweze kumeza

Hapo tunaona mahali kuna mijengo mingi, zingine kuna za mabati, zingine yakiwa ya ghorofa na yamejengwa na mawe kando yake ni mto ambao umefurika maji nyingi na inaonyesha sana kuwa imeanza kubomoa baadhi ya hizi nyumba zilizojengwa karibu na mto.

Hii jengo ni jengo lenye msalani ambapo watu wanaenda kujisaidia. Kuna mtu ambapo ambayo anaosha jengo hili na kulisafisha na kuwa safi.

Ninaona chupa ndogo ambayo iko na dawa imeandikwa M-M-Rvax Pro, dawa hii hutumika kwa kudunga nayo sindano na huwa inachanganywa.

Jamaa huyu ambaye ameketi na amevaa barakao anaonekana kuwa mgonjwa na ambaye ameenda hospitali kudungwa . Mhudumu huyu wa afya ambaye ni mama anadunga yeye kwa mkono wake wa kushoto.

Naona kibuyu kidogo ambayo iko na dawa ya kuongeza damu mwilini. Dawa hii inasaidia kupunguza uchovu mwilini na pia kusaidia kwa kutengeneza seli nyekundu kwa mwili.

Muhudumu wa afya ambaye amevalia jazi la manjano. Yeye ako na shindano na anajaribu kudunga dawa kutoka kwa hiyo kibuyu ili aangalie ndio aweze kupeana hiyo dawa kwa njia ya kudunga.

Pakiti hii iko na dawa ambayo inatumika kuongeza damu mwilini, iko na tembe sitini yatakayo mezwa na kusaidia mwili huu ipate damu yenye inatosha.

Maji haya yamefurika kwenye eneo hili hadi ikaingia kwa nyumba, hata mtu anayeonekana hapo anapita maji ambayo yamemzidi na kumpita kiunoni. Kila mahali ni maji tu!